Msichana akitumia kompyuta yake ndogo kujifunza. Labda anahudhuria darasa la mtandaoni. Amevaa vipokea sauti na anaandika madokezo kwenye kitabu chake, akionyesha umakini mkubwa.

Picha mbili za kompyuta za mezani. Kompyuta ya kwanza, ina kofia ya kuhitimu na globe , ikiashiria elimu. Kompyuta ya pili ina kitabu wazi. Ikionyesha kusoma au kujifunza. Hizi ni ikoni, zinazowakilisha dhana ya elimu ya kidigitali.

Kielelezo cha elimu mtandaoni. Kompyuta ya mkononi imechanua katikati na kitabu kimefunguliwa kwenye skrini yake. Vitabu vingine vimepangwa pande zote mbili za kompyuta. Ujumbe online education umeandikwa chini ya picha.

Mtoto mdogo akitumia kompyuta kibao kwa ajili ya kujifunza mtandaoni. Globu inayoanganza na ikoni zinazohusiana na elimu zinaonekana zikielea juu ya kifaa, zikionyesha zana ya e-learning .

Watoto wadogo wakiwa wamevalia sare wakitumia kompyuta. Msichana mdogo aliye mbele anaonesha umakini mkubwa akibonyeza kibodi. Nyuma yake kuna wavulana wengine wakitumia kompyuta zao.

Kundi la vijana wanne; wanaume wawili na wanawake wawili wakifanya kazi pamoja kwenye kompyuta ndogo. Wote wanaonekana wenye furaha na wanashirikiana labda wakijifunza au kufanya mradi.

Kijana mweusi ameketi mezani. Anatumia kompyuta yake ndogo. Chumba kinaonekana cha ofisi. Ubao mweupe umening'inia ukutani. Simu imelala kando ya kompyuta. Anaonekana kuzingatia kazi yake.

Watu wawili wakifanya kazi au kusoma inje. Mwanaume ana kinywaji mkononi na anaandika kwenye daftari akiwa amejikita kwenye kazi yake. Mwanamke ameketi nyuma yake akitumia kompyuta ndogo.

Wasichana watatu wakiwa wamevalia sare za shule, labda wanajifunza pamoja. Wamejikita kwenye kompyuta mpakato, mmoja wao akionyesha kitu kwenye skirini. Nywele zao zimefungwa vizuri na ribbon nyekundu.

Mwanamke amekaa mezani akitabasamu. Amevaa vazi la kitamaduni. Kichwa kimefunikwa na vipokea sauti. Simu imewekwa mbele yake. Vitabu vimefunguliwa vikiwa tayari kusomwa.

Darasa la mtandaoni, au semina. Kompyuta kubwa ya mkononi inaonyesha mwalimu akitoa somo, akitumia chati na grafu mbili za data. Wanafunzi kadhaa wameketi mbele wakisikiliza kwa makini.

Wanafunzi wawili wa kike wakiwa wamekaa pamoja wakitumia kompyuta dogo ya mkononi. Msichana mwenye nywele ndefu nyeusi anaonekana akimsaidia mwenzake akionyesha kitu kwenye kifaa.

Mwanaume anajishughulisha na elimu mtandaoni. Kompyuta yake inaonyesha mfumo wa kujifunza. Amevaa shati jeusi. Kalamu na penseli ziko karibu yake. Mmea mdogo umepamba meza.

Wanafunzi wawili, mwanamke na mwanaume wakifanya kazi kwenye kompyuta ndogo. Mwanamke ana miwani na anatabasamu huku mwanaaume akionekana makini. Wako katika ofisi yenye watu wengi nyuma.

Mwanafunzi ameketi mbele ya kompyuta mpakato akishiriki somo la mtandaoni. Amevalia hedifoni za rangi ya waridi zikionyesha anasikiliza kwa makini. Uso wake una tabasamu ndogo na anaonekana kuzungumza kwa ishara ya mkono.

Mwanafunzi anashikilia kompyuta kibao akizingatia skrini yake. Mikono yake miwili imeshika kifaa hicho kwa makini ikionyesha umakini wake. Skrini inaonyesha programu ya kujifunza ikiwa na picha mbalimbali na maandishi.

Wanawake wawili wakifanya kazi pamoja. Mmoja ana nywele ndefu, mweusi na amevaa kofai ya kahawia. Yule mwingine ana nywele fupi na amevaa sweta ya kijivu. Wote wawili wameketi sakafuni.

Mtu anafanya kazi na teknolojia ya kisasa ana kompyuta ndogo na kibao cha kuchorea taswira za data, grafu na neno AI zimeonyeshwa angani inawakilisha uchambuzi wa data na akili bandia. Inaonekana mtu huyo anachambua takwimu.

Bango la Digital Education Platform inaonyesha simu mahiri na kompyuta ndogo zenye kofia za kuhitimu. Wanafuzi wadogo wamekaa wakisoma karibu. Mandhari ni ya buluu na alama za kielimu kama balbu inatangaza elimu ya mtandaoni.

Eneo la kujifunzia mtandaoni. Komputa ndogo ipo katikati, skrini yake inaonyesha mwanafunzi aliye hitimu. Karibu kuna simu janja yenye programu ya elimu. Pia kuna vitabu wazi, miwani, kikombe cha kahawa na kalamu. Hii inaashiria mazingira ya kusoma kwa mbali yanayotumia teknolojia.

Mwanamke akifanya kazi jikoni, ameketi kwenye meza ndefu ya mbao, anaangalia kompyuta ndogo kwa umakini. Dirisha kubwa linaonyesha mandhari ya nje. Jikoni ni la kisasa lina vigae vyeupe. Taa za kuning'inia na mimea zimepamba chumba, inaonekana ni nyumba maridadi.

Mikono ya mtu ikifanya kazi kwenye kompyuta ndogo. Mtu huyu anatumia kidole chake kugusa sehemu ya kompyuta. Skrini inawasha na kuonyesha picha ya video inayocheza. Kuna pia picha za faili zilizowekwa juu ya kompyuta.

Mwanaume mwenye ndevu akifanya mkutano wa video. Anaongea huku akitumia mikono. Skrini mbili kubwa zinaonyesha washiriki wengine. Kompyuta na kikombe viko mezani. Anaonekana akifundisha au kueleza jambo fulani. Ni mawasiliano ya kisasa.

Mvulana mdogo ameketi mbele ya kompyuta ndogo. Amevalia shati la buluu na anatabasamu. Anaangalia kamera. Kompyuta nyingine zimepangwa mbele yake kwenye kompyuta ndefu. Hii inaonekana kama darasa la kompyuta.

Dhana ya elimu mtandaoni. Vifaa mbalimbali vya kidijitali kama kompyuta, simu na tabuleti vimezungukwa na vitu vya masomo. Kuna kofia ya kuhitimu, vitabu na cheti vikiwakilisha mafanikio. Globu inaashiria elimu ya kimataifa.

Mtoto akitumia kompyuta ndogo amevaa nguo za kijani akionekana kujikita. Skrini ina maandishi ya E-learning na picha ya balbu, meza ina karatasi yenye rangi tofauti, chombo cha kalamu kiko pembeni, inaonyesha kujjifunza kwa njia ya mtandao.

Mtoto mvulana akishiriki katika darasa la mtandaoni amevaa vipokea sauti vya buluu. Kwenye skrini ya kompyuta mwalimu anaonekana akifundisha. Wanafunzi wengine pia wanaonekana kwenye madirisha tofauti. Anashika kalamu akijifunza.

Mwanamke mchanga mwenye furaha akisoma. Ameketi mezani akitumia kompyuta ndogo akiandika kitabu. Anatabasamu zuri akionekana kujikita. Runinga kubwa iko nyuma yake. Chumba kinaonekana nyumbani. Anajishughulisha na masomo yake.

Mwanamke mchanga ameketi, ameegemea ukuta wa nyumba ya udongo. Ameshika kompyuta ndogo mbele yake. Anaonekana akizingayia kazi yake. Mavazi yake ni ya kitamaduni yenye rangi nyekundu na dhahabu .Nyuma yake kuna mandhari yenye ukungu labda kijiji. Inaonyesha matumizi ya kiteknolojia kijijini.

Wanawake watatu wakifanya kazi kwa bidii kwenye kompyuta zao labda wanajifunza. wamekaa kwenye meza yenye umbo la kipekee, mmoja anaonekana akitoa maelekezo, mwingine akichapa na mwingine anatazama skrini kubwa.

Dhana ya masomo ya mtandaoni au elimu ya mbali. Kompyuta ndogo iko katikati ikiwa na skrini inayoonyesha videyo ya masomo. Watu wadogo wanatenda kazi karibu na vitu vingine vya kujifunza kama vitabu, kalamu, na simu janja. Pia kuna kikombe cha kahawa na kioo cha kukuza, inawakilisha kujifunza, kwa njia ya kidijitali.

Mwanamke mchanga mwenye nywele zilizopinda na miwani anatabasamu, Anakaa mezani akitumia komyuta ndogo. Anaandika kitu kwenye daftari kwa kalamu ya buluu. Dirisha kubwa linaonekana nyuma yake.

Kompyuta ya mezani na kibodi chake. Juu ya skrini kuna vitabu vilivyopangwa vizuri, kimoja kimefunguliwa, hii inawakilisha dhana ya kujifunza kidijitali. Ni ishara ya maarifa yanayopatikana kwa urahisi kupitia teknolojia.

Mtoto mvulana akitumia kompyuta. Amevaa shati ya kahawia akionekana kujikita. Kuna skrini mbili za kompyuta mezani . Kibodi na vipanya viko karibu. Chumba kinaonekana rahisi, labda darasa. Anajifunza.

Mtu amekaa chini. Amevaa suruali na fulana nyeupe. Analitumia kompyuta ndogo labda anachapa au anafanya kazi mtandaoni. Mikono yake iko kwenye kibodi ikionyesha umakini. Hali inaonekana shwari na inawakilisha urahisi wa kufanya kazi popote.

Mtu akitumia kompyuta huku aikoni za elimu ikionekana. Taa inayowaka ndani ya kichwa inawakilisha mawazo mapya au ufumbuzi. Neno e-learning linaonekana wazi likisisitiza kujifunza kidijitali.

Mwanamke akichukua kitabu kutoka kwenye rafu ndefu zilizojaa vitabu vingi. Amevalia nguo za kawaida na barakoa usoni. Vitabu vimepangwa vizuri kwenye rafu.

Darasa la kisasa lenye madawati na viti vyekundu. Madawati yamepangwa vizuri kuelekea ubao mweusi mkubwa uliyowekwa ukutani. Taa za kisasa zimewekwa kwenye dari zikionyesha darasa nzima.

Ukumbi mkubwa wa mikutano au mihadhara, wenye viti vingi vya bluu vilivyopangwa kwa safu ndefu. Kila kiti kinaonekana kuwa na mto laini, vikitoa faraja kwa watazamaji. Sakafu imefunikwa, zulia jeusi.

Chumba chenye vitanda viwili vidogo vikiwa vimepangwa kando kando. Kila kitanda kina shuka la maua lenye rangi nyepesi likionyesha usafi. Mto mweupe umelala juu ya kila kitanda ukiashiria utayari wa kulala.

Chumba kikubwa kilicho na vitanda vingi vya ghorofa. Kila kitanda kinagodoro na masanduku ya buluu yamewekwa juu au kando yake. Eneo linaonekana kuwa hosteli au chumba cha kulala cha wanafunzi. Sakafu ni ya mbao.

Chumba kidogo, kimetandikwa kitanda. Neti nyeupe imening'inia juu. Kabati la mbao limesimama karibu. Msulubu umening'inia ukutani. Chumba kinaonekana safi kinachokaribisha.

Chumba chenye vitanda vingi vya ghorofa. Vitanda vimepangwa vizuri vikiwa na magodoro yenye rangi mbalimbali. Nguo zimetundikwa kukaushwa. Madirisha yanaingiza mwanga wa kutosha. Inaonekana ni bweni.

Chumba kikubwa kilicho na vitanda vingi vya ghorofa. Vitanda vingine vimetandikwa, vingine havijatandikwa. Sakafu ni kahawia. Dirisha linaonekana upande wa kulia. Inaonekana kama chumba cha kulala cha mabweni.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara au darasa ukiwa na viti vingi vya mbao vilivyopangwa kwa safu. Viti viko juu juu vikiunda umbo la afri theatre . Dari ina taa nyingi za mraba zikitoa mwanga mwingi.

Kundi la vijana wakifanya mazoezi ya riadha, wakikimbia kwenye uwanja wenye nyasi nyingi, mmoja wao anaonekana kupiga magoti, labda akijiandaa kuanza, nyuma yao kuna majengo na miti nyingi kuashiria mazingira ya shule au chuo.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vinavyotumiwa kulala. Kitanda kimoja kinaonekana kukaliwa na mtu aliyevaa nguo za zambarau. Matope ya kitanda yamefunikwa na shuka za rangi ya buluu na nyeupe.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili kikiwa na mapambo rahisi. Kitanda kimoja kina fremu ya mbao ndefu, kikiwa na kabati dogo mbele. Kitanda kingine ni rahisi zaidi. Kimefunikwa shuka nyeupe.

Chumba kidogo cha kulala chenye kitanda moja. Ukuta una rangi ya manjano. Kuna rafu tupu ukutani. Mlango unafunguka kuelekea chumba kingine. Mwenyekiti moja na meza ndogo vipo karibu na dirisha.

Maktaba kubwa yenye rafu nyingi zilizojazwa vitabu. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga wa asili kuingia. Mtu mmoja ameketi kwenye meza ndefu akisoma kwa makini. Mazingira yanaonekana tulivu.

Rafu kubwa iliyojaa vitabu vingi vikiwa vimepangwa vizuri. Vitabu vina rangi tofauti vikiunda mandhari ya kuvutia. Upande wa kulia kuna rundo la vitabu vingine, vilivyowekwa juu ya meza au sakafu.

Darasa kubwa au chumba cha mikutano chenye meza ndefu na viti vingi. Baadhi ya viti vina migongo ya rangi nyekundu na kijani vyengine vyeusi. Madirisha makubwa yana pazia nyekundu yakiruhusu mwanga kuingia ndani.

Kikundi cha wasichana saba, wakiwa wamevalia sare nyekundu na nyeusi. Wanaonekana wakicheza cheerleading wakiwa na pompoms nyekundu mikononi mwao. Nyuso zao zinatabasamu zikionyesha furaha kubwa.

Jengo kubwa lenye ghorofa nyingi. Limejengwa kwa matofali ya rangi mbili tofauti. Kuna roshani ndefu kwa kila ghorofa. Ngazi ziko nje zikiunganisha ghorofa. Dirisha nyingi zimepangwa kwa mpangilio. Miti midogo imepandwa karibu. Inaonekana kama mabweni au nyumba za makaazi.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili tofauti. Kuna meza miwili za kusomea katikati zikiwa na kompyuta. Rafu ndogo ziko juu zikiwa na vitu mbalimbali. Skuta ya mtoto iko upande wa kulia. Mapazia meupe yanaoenkana dirishani. Ni chumba safi kinachong'aa.

Darasa tupu labda chumba cha kusomea. Kuna meza ndefu na viti vingi vilivyopangwa vizuri. Ubao umeupe umening'inia ukutani na rafu ya vitabu imejaa pembeni. Kompyuta chache zinaonekana nyuma. Ukuta umepakwa rangi ya kijani kibichi na bluu.

Uwanja wa mpira wa kikapu uliofunikwa. Wachezaji kadhaa wanaonekana wakicheza, mmoja anaruka kurusha mpira kwenye kikapu, wengine wanajaribu kuuzuia. Eneo linaonekana la kisasa lenye viti vya watazamaji, inaonyesha mchezo unaoendelea.

Chumba chenye vitanda vitatu. Vitanda vimetandikwa shuka za kijani. Neti za kuzuia mbu zimetundikwa juu. Ukuta una rangi ya kijani kibichi. Kuna picha mbili zinaning'inia ukutani. Sakafu ni ya mbao. Ni chumba cha kulala cha kawaida. Hali ya hewa inaonekana safi.

Chumba kisicho na watu. Kuna meza ndefu za mbao zilizopangwa vizuri. Viti vyeusi vimepangwa kuzunguka meza. Dirisha kubwa linaonyesha nje. Chumba kinaonekana kuwa cha mikutano au kujifunza.

Chumba chenye kitanda cha ghorofa. Kuna madirisha yenye mapazia meupe. Sakafu ni vigae. Rafu za kuhifadhi vitu zinaonekana nyuma. Chumba kinaonekana safi na kinag'aa kikipokea mwanga wa asili.

Chumba safi chenye vitanda viwili vya ghorofa. Kitanda cha juu kina shuka nyeupe na blanketi nyekundu kama ilivyo ya chini. Ukuta wa nyuma una rangi ya buluu. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga kuingia. Kuna meza ndogo na kiti karibu na dirisha, inaonekana kama chumba cha hosteli.

Jumba chenye vitanda viwili vya gorofa, vitanda vimetengenezwa kwa mbao, shuka za bluu na mto ya bluu imetandikwa vizuri. Kuna mapazia meupe na mistari. Sakafu ni ya rangi ya udongo. Inaonekana kama jumba cha kulala cha mabweni au hosteli nafasi safi na rahizi.

Darasa kubwa lililotupu. Viti na meza nyingi za kahawia zimepangwa kwa mistari mirefu. Kuna madirisha mengi pembeni yakileta mwanga. Ubao mweupe unaonekana mwisho. Milango miwili iko wazi.

Chumba kikubwa chenye kompyuta nyingi. Meza ndefu zimepangwa kwenye mistari. Kila meza ina kompyuta yake. Sakafu ni vigae. Ukuta wa bluu unaonekana pande zote. Inaonekana ni maabara ya kompyuta au chumba cha mafunzo.

Chumba cha kulala chenye utulivu. Kuna kitanda kubwa chenye shuka za mraba za blue na nyeupe. Ukuta kuna rangi mbili. Chini kuna rangi ya chungwa, juu ni nyeupe. Mlango wa buluu unaonekana upande wa kushoto.

Wanafunzi wawili, mvulana na msichana, wamesimama mbele ya bango kubwa la mradi wa kisayansi. Bango lina taarifa nyingi labda kuhusu mada fulani ya kielimu. Wamevalia sare za shule, zikiashiria tukio la shule au mashindano.

Kundi la wanafunzi wakiwa ndani ya ukumbi labda kanisa au jumba la mikutano, wamevalia sare za shule, mashati meupe na sweta za kijani, pamoja na sketi au suruali zenye miraba. Wengi wao wameinamisha vichwa, wengine wamefumba macho kuashiria wanajiandaa kuomba au wako kwenye maombi.

Kundi la wanafunzi wakisherehekea. Wamevalia sare za shule. Mwalimu anampa mwanafunzi cheti. Wengine wanapiga picha. Eneo linaonekana kuwa jukwaani au ukumbini. Inaashiria tukio muhimu la kuhitimu.

Kijana mwanamume akiwa maktabani. Amevalia shati jekundu akiwa na mkoba mgongoni. Anachagua kitabu kutoka kwenye rafu iliyojaa vitabu vingi. Anaonekana akitafuta kitu mahususi. Maktaba ina mwanga mzuri. Hii inaonyesha umuhimu wa kusoma.

Mwanamke akimchezesha mtoto mwenye ulemavu wa kimwili ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Mtoto anatabasamu kubwa usoni mwake akionyesha furaha. Mwanamke ameshika mchezo wa kujenga mkononi mwake.

Msichana mdogo mwenye miwani ya zambarau akicheza na kifaa cha kuchezea cha waya na shanga. Akiwa amevaa shati la pinki na anatabasamu kubwa. Kifaa hicho kina rangi mbalimbali.

Mwalimu mwanamke akishirikiana na mwanafunzi aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu. Wote wawili wanatabasamu na wanaonekana kufurahia mazingira ya kujifunza. Mwanafunzi ana kalamu mkononi akionyesha ushiriki katika masomo.

Msichana mdogo amekaa kwenye kiti cha magurudumu ndani ya darasa. Anaonekana akifikiria huku akishikilia kompyuta ya kibao mkononi. Kuna wanafunzi wengine pia darasani na bodi ya kuandikia inaonekana nyuma.

Kijana akifanya kazi kwenye kompyuta yake. Amevaa shati la njano na kaptura. Ameketi kwenye kiti cheupe akitazama skrini. Kuna ngazi za mbao na madirisha nyuma yake. Inaonekana yuko nyumbani au ofisini.

Mwanamke anaonekana akitumia simu yake akiwa amevaa vifaa vidogo vya maskioni. Amevalia koti la rangi ya kahawia likionyesha mtindo wa kisasa. Uso wake unaonekana umetulia akizingatia simu yake.

Mwanamke na msichana wamekaa kwenye mzunguko wa kuchezea wakionekena wakizungumza kwa kutumia lugha za ishara. Mwanamke anatazama msichana kutabasamu na msichana anajibu ishara zake.

Mwanamke anamfundisha mtoto mdogo kucheza na bidhaa vya elimu. Msichana anaonekana makini sana na vifaa vilivyo mbele yake. Mwanamke anatazama kwa umakini na kumpa msaada.

Watoto wanne wenye furaha wakiwa wamejipaka rangi mikononi na kwenye fulana zao. Kila mmoja anatabasamu usoni na anaonekana kufurahia muda wao. Mikono yao imepakwa rangi tofauti kama vile nyekundu, buluu na kijani.

Mwalimu mwanamke amesimama ubaoni, akieleza herufi e . Mwanafunzi amesimama akijibu kwa ishara. Herufi nyingine zimeandikwa kwa rangi tofauti. Mazingira ya kujifunza yamejaa utulivu. Masomo yanaendelea vizuri.

Mvulana mchanga mwenye kiti cha magurudumu akitabasamu kwa furaha ndani ya maktaba. Nyuma yake kuna rafu zilizojazwa vitabu vingi zikionyesha mazingira ya kujifunza. Mvulana amevaa shati jekundu na suruali ya jeans .

Msichana mdogo mwenye tabasamu akionyesha viganja vyake vilivyopakwa rangi. Kuna rangi ya kijani na njano kwenye mikono yake, ikionyesha alikuwa akifanya shughuli za sanaa. Amefaa miwani na fulana ya njano.

Watoto watatu wakiwa wamekaa chini wakicheza na vizuizi vya rangi mbalimbali. Kila kizuizi kina herufi au namba, wakionyesha mchezo wa kujifunza. Msichana mmoja anaonekana akipanga vizuizi kwa uangalifu akijenga mnara.

Mtoto mvulana akitabasamu, akiwa ameketi kwenye kitanda. Amevalia sare ya shule ya rangi ya bluu. Karibu naye kuna miguu bandia miwili ikiwa imevalia viatu na pia kuna rungu mbili za kutembelea.

Watoto wawili wadogo wakicheza sakafuni. Mmoja ana miguu bandia labda anajitahidi kuizoea. Walakini anashiriki mchezo na wenzake vizuri. Viatu vimevaliwa kwenye miguu bandia. Mpira wa machungwa unaonekana karibu.

Wanawake Wawili wakitumia lugha ya ishara. Mmoja ni mwanamke mzima mwingine ni msichana mdogo. Wote wanatabasamu. Wanatumia mikono yao kuwasiliana. Mwanamke amevaa fulana ya zambarau. Msichana amevaa shati la bluu.

Mtoot akiwa amejikita kwenye kitabu kikubwa, mikono yake ikiwa juu ya kurasa, akijaribu kusoma kwa kugusa. Uso wake haueleweki wazi, inaashiria kuwa anaweza kuwa anajifunza breli, au anahisi maandishi, ni tukio la elimu.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akisoma darasani. Ana nywele ndefu za rasta na amevalia nguo za zambarau. Mbele yake kuna kompyuta ndogo iliyofunguliwa na kitabu chenye kurasa wazi.

Wanawake wawili wakitumia kompyuta. Mmoja ana miwani anatazama skrini kwa makini, mwingine anamuongoza akionyesha kitu fulani kwa kidole chake, labda ni mwalimu na mwanafunzi au mfanyikazi na mwenzake.

Mvulana mdogo akijifunza hesabu. Ameshika kadi yenye namba tatu, akijaribu kutatua tatizo. Meza imejaa kadi nyingine za hesabu, zikionyesha bidii yake. Anaonekana makini sana akijitahidi kuelewa.

Darasa la watoto wachanga, mwalimu mmoja ameketi karibu na duara la bluu, watoto kadhaa wamezunguka wameketi kwenye viti vidogo, mwingine anasimama kwenye ubao wa kuchorea wote wanaonekana kushiriki. Vifaa vya shule vina onekana pembeni.

Kijana na mwanamke wameketi pamoja kwenye meza. Kijana huyo anaonekana akitumia lugha ya ishara kuwasiliana, labda akimfundisha mwanamke huyo. Mbele yao kuna kompyuta ndogo na karatasi ikionyesha kuwa wanajifunza au wanafanya kazi.

Mwanamke anamsaidia mtoto mchanga kuchora. Mtoto anafurahi uku akishika kalamu nyekundu. Mwanamke huyu anamwangalia kwa upendo, wote wawili wametabasamu. Ni tukio la kufurahisha linaloonyesha uhusiano mzuri.

Wanawake wawili wakitabasamu. Mmoja amevaa shati jeupe, amesimama nyuma ya mwenzake. Yule mwingine ameketi amevaa miwani na kitambaa chekundu shingoni. Wako mezani kwenye vifaa vya kuchora kama brushi na kalamu. Dirisha kubwa linaonekana nyuma. Inaonekana wanajifunza au kufanya shughuli za sanaa pamoja.

Kundi la wanafunzi wanne wakiwa maktabani wameketi mezani wakitumia kompyuta wakisoma. Mmoja wao yuko kwenye kiti cha magurudumu akishiriki kikamilifu. Rafu za vitabu zinajaza ukuta mzima nyuma yao zikionyesha mazingira ya kujifunza. Wanaoekana kushirikiana.

Mwalimu mwanamke akimfundisha msichana mdogo, wote wameketi kwenye meza. Mwalimu ana miwani amevaa fulana ya pinki , msichana amevaa koti la jeansi . Wanatumia kifaa cha mbao chenye vipande vidogo vidogo, linaonekana kama shughuli ya hesabu au kujifunza.

Watoto wanne na mkufunzi kwenye bwawa la kuogelea. Watoto wanashikilia bodi za bluu juu ya vichwa vyao. Wote wanaonekana kufurahia somo. Mkufunzi anawaza maelezo. Ukuta wa bwawa una vigae vya bluu. Kuna ishara chache ukutani. Ni darasa la kuogelea.

Wanawake watatu wakitumia kompyuta. Mwalimu mmoja amesimama akimsaidia msichana mdogo aliyevaa vipokea sauti. Msichana mwingine anaangalia kompyuta yake. Wote wanaonekana kujikita. Eneo linaonekana kuwa maktaba au darasa la kompyuta.

Watu wawili wakifurahia kutengeneza keki jikoni. Mwanamme amevaa aproni na anatoa nje ulimi kwa furaha. Mwanamke anacheka akionyesha kitu. Wanaweza vipande vidogo vya keki kwenye trei .

Msichana mwenye tabasamu zuri ameketi kwenye meza. Ana miwani. Amependezwa sana. Mbele yake kuna vifaa vya kuchorea, penseli rangi na brashi. Kuna dirisha kubwa nyuma yake linaonyesha miti. Msichana anaonekana kuwa na furaha.